Gari jeupe aina ya SUV, likiwa ndani ya chumba la maonyesho ya magari. Gari hilo lina mwonekano wa kifahari na kisasa na laini alama ya three point seven upande wa pili.

Hapa ni uchinjaji, inawekwa nyama mingi, ingine imewekwa huko juu na ingine imewekwa hapo sanduku, kuna mtu anasimama hapo anavaa koti nyeupe na wengine wako hapo ndani.

Samaki waliogandwa wakiwa wametandazwa kwenye meza ya kuuzwa sokoni, tayari kwa wateja kununua, na kuna wengine wanasimama nyuma yake.

Gari ya aina Toyota hiace , maarufu sana kama matatu nchini Kenya, likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya wazi yenye mchanga na miti ya kijani kuonekana nyuma.

Meza ya sokoni iliyojaa mazao ya chakula, ikiwa na viazi mbatata upande wa kushoto, vitunguu vyekundu katikati, nyanya mbili upande wa kulia.

Hii ni duka la nguo na hizi nguo ni za wasichana na imepangwa vizuri na huku juu imewekwa bao moja la makofia za masai.

Hii ni noti ya kitambo na imebadilishwa sahizi na hii noti, ni noti ya mia moja na imechorwa Uhuru Kenyatta.

Mangunia mengi ya vitunguu vikiwa vimepangwa karibu na lori la kijani, watu wachache wanaonekana wakishughulika na upakuaji au upangakaji wa mangunia hayo.

Mtu akituma au kupokea pesa kwa kutumia simu ya mkononi, kupitia huduma ya Mpesa, huku akiwa ameshika noti mbili za Kenyan shillings .

Eneo la maonyesho ya magari ambapo magari mbalimbali ya kifahari yamepangwa kwa ajili ya kuuza na kuna rangi mbalimbali wako na nyeusi, nyeupe, na blue .

Gari aina ya Toyota 3JZ likiwa limeegeshwa mbele ya lango la kituo cha huduma ya gari. Usiku, mahali ambapo magari hukwepewa kwa ukarabati au matengenezo.

Familia yenye furaha ikifurahia kifungua kinywa, ikiwa na tangazo la bima ya afya ya familia inayoitwa CIC Family Medishare kutoka kampuni ya CIC Group .

Kwenye mkono wanatoa pesa. Na hii pesa ni pesa noti ya zamani ya Kenya na ni elfu moja. Na hii noti imebadilishwa saa hizi.

Hapo maoyesho ya magari. Tukio hili linafanyika katika ukumbi mkubwa wa maonyesho. Kuna aina mbalimbali za magari mapya yakiwa yamepangwa kwa kufutia kwenye jukwaa na kuna watu wengi wamehudhuria. Baadhi yao wanapiga picha.

Jengo la biashara linaloitwa Mount Kenya Milk Depot . Hapa ni mahali ambapo watu huja kununua maziwa. Kuna watu wawili wanaonekana wakihudumiwa dirishani.

Baiskeli iliyopakiwa na bidhaa ndogo ikiwa imesimama mbele ya duka huku mwanaume akiwa anaingia dukani na anauza vitu.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda mbali mbali kama vile maembe, mapera, machungwa, ndizi, na parachichi.

Soko la wazi ambapo wanawake wengi wanauza na kununua mboga mboga na matunda mbalimbali. Katika soko hii kuna bidhaa kama vitunguu, viazi vitamu, nyanya, mahindi, ndizi, kabeji, matango na matunda mengi.